Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ambapo ndani kuna mpangilio mzuri wa viti na meza, kukiwa na wanafunzi watu wazima wakiwa wanajifunza, wengine wakiwa wameshika kompyuta mpakato.

Sehemu kubwa ya wazi yenye mpangilio mzuri wa viti kukiwa na watu wengi watu wazima waliokaa chini ya miti wakipewa elimu.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kutoa elimu kwa watu wazima. Huku mwanamke mmoja akiwa amesimama anaandika ubaoni. Pembeni kulikuwa kuna mwingine amesimama anamwangalia. Kina madawati pamoja na watu wengi wamekaa.

Watu wazima wengi wamesimama wakiwa wanapewa elimu kwa vitendo, huku kukiwa kuna taa nyingi zimewashwa. Kuna mwanamke mmoja amevaa kofia ngumu. Juu kuna vitambaa vyenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi vilivyopamba sehemu hii.

Sehemu ya kutoa elimu kwa watoto wadogo ikiwa na mandhari nzuri, ina michezo mbalimbali kama bembea inayotumiwa na watoto wa awali.

Sehemu ya kulelea watoto yenye michezo mbalimbali, kama kuteleza ambapo watoto wanateleza sehemu hiyo pembeni kuna miti.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa madawati, ndani kuna wanafunzi wa shule ya msingi, wakiwa wamekaa kwa utulivu, wakimsikiliza mwalimu aliyeko mbele yao. Kuna ubao wa rangi nyeusi.

Zana za kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, zikiwa zinaonesha siku za wiki kuanzia jumapili mpaka jumamosi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi pamoja na madarasa yanayo tumika kujifunzia na kufundishia kwa Wanafunzi wa shule ya msingi, kuna maua yaliyo pangiliwa vizuri, huku wanafunzi wakiwa wanatembea kuna magari.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna wanafunzi wa sekondari waliovaa sare za shule wakiwa wamesimama. Kuna vitabu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shefu. Pembeni kuna meza pamoja na viti.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wamekaa kwa utulivu wakiwa wanafanya mtihani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye vifaa mbalimbali vinavyotumiwa na wanafunzi wa sekondari kwa kujifunza kwa vitendo.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ambapo hutumiwa na wanafunzi wa sekondari kujifunza kwa vitendo, juu ya maswala mbalimbali kina vifaa vingi vinavyotumika katika kujifunzia.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye mpangilio mzuri wa viti na meza

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, chenye mpangilio mzuri wa viti vingi. Ndani kuna wanafunzi wa chuo waliokaa kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliyeko mbele yao.

Chumba chenye mwanga wa kutosha tunampangilio mzuri wa viti na meza, ndani kuna wanafunzi wa chuo wakike kwa kiume, wakiwa wamekaa kwa utulivu wakimsikiliza mkufunzi aliopo mbele yao.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume, wakiwa wamekaa kwa kikundi kwa kuzunguka meza, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato huku wengine wakiwa wameshika simu.

Chumba chenye mwanga wa kutosha, kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Ndani kuna wanafunzi watu wazima wakiwa wanajifunza kwa vitendo, juu ya meza kuna kompyuta.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wawili wa kiume wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza mitambo mbalimbali iliyoko juu ya meza.

Chumba kikubwa chenye mwanga wakutosha ndani kina mpangilio mzuri wa viti na meza, kuna wanafunzi watu wazima wanaojifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali pembeni kuna kompyuta mpakato.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna wanafunzi watu wazima, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya uchomeleaji. Wamevaa mavazi maalumu pamoja na miwani.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kina mpangilio mzuri wa viti na meza. Kuna wanafunzi watu wazima wamekaa wakiwa wanajifunza kwa vitendo kwa kutumia kompyuta mpakato.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kukiwa na wanafunzi watu wazima waliovaa mavazi maalumu, wakiwa wanajifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza mitambo mbalimbali.